Hii hapa ni jeti na jeti hili tunaoana kuwa ina picha ya magari matatu, moja ina rangi ya nyeupe ingine nyekundu na ingine ina rangi ambao inakuja kuwa manjano, hii jeti imeandikwa PSV Taxi Insurance na hili jeti pia linaonesha kuwa insurance hiyo inalipwa shilingi elfu tatu mia tano kila mwezi.

Hapa tunaona mtu amesimama na kwenye upande mwingine tunaona mtu amebeba simu, tunaaminia hii kifaa kuwa simu kwa kuwa yana maandishi sawa sawa na yale kwenye simu. Tunaona hapa yameandikwa shilingi elfu sitini na nane mia nane, tunaaminia kuwa pesa hizi unaeza toa ama waeza tumia kulipa bidhaa zako.

Hapa ni barabara na tunaona kwenye barabara hili magari yanapita. Na upande huo mwingine ni nyumba ambayo zinatumika kati imegawanywa kwenye duka mbalimbali na kila duka linauza bidhaa. Tunaoan hapo mbele kuna kibanda ambayo imeekezwa ili kuuza matunda mbalimbali.

Hii hapa ni baiskeli, baiskeli pia yaweza kutumika katika usafirishaji. Baiskeli hili limesimamishwa mbele ya duka moja, lililoandikwa Mpesa. Yaonekana kuwa mtu huyu anataka kununua bidhaa fulani kutoka kwa hili duka. Ilhali duka hilo nyingine limefungwa.

Hili hapa ni duka na duka hili tunaona kuwa imeandikwa MPESA , kwenye duka hilo tunaona kuwa limepakwa rangi ya majani, hapa nje tunaona mwanamke mmoja ambaye amesimama katikati la duka hili na lile lingine. Lile lingine tunaaminia kuwa ni ya kuuza bidhaa pia zingine ilhali hili ni ya kutoa pesa na kuekeza.

Hili hapa ni kibanda na kibanda hili linatumika kuuza bidhaa mbali, Bidhaa hizi tunazoziona ni za mapambo .Na bidhaa hizi huvaliwa sanasana na wanawake, na vingine pia huvaliwa na wanaume. Bidhaa hizi ni mapambo hutumika sanasana na kabila ya wasomali na waislamu.

Hizi hapa ni magari, na magari haya tunaona kuwa yamepangwa na zimesimama kwenye laini moja. Ilhali zingine ziko juu zimepangwa huko juu na tunaona kuwa watu wamesimama kwa upande upande wa kila gari. Tunaaminia kuwa magari haya yanauzwa na hivyo basi wanaweza kuvitangaza hapo.

Hili ni kibanda cha kuuzia viatu, viatu vingine vimeekwa kwenye ndoo vinaoshwa na vilivyooshwa vimeanikwa kutumia kamba. Viatu vingine vimetandazwa chini na vinauzwa, vina marangi kadha wa kadha na aina ya kila kiatu.

Hili hapa ni kibanda kubwa na kibanda hili tunaona kuwa yanauzwa mapambo mbalimbali, mapambo haya tunaona kuwa ni yale yanavaliwa kwenye shingo, miguu, mkono na mahali pengine. Tunaona pia hapa kuna mgoba ambao umetengenezwa na nyuzi zinazotengeneza magoba na zimeanikwa pia hapa ili kuuzwa.

Hili hapa ni gari na gari hili huwa linatumika katika usafirishaji wa bidhaa kadha wa kadha. Gari hili liko kwenye uwanja na gari hili tunaaminia kuwa ilileta bidhaa fulani katika uwanja huo. Tunaona miti yamepandwa na yamezingira huu uwanja.

Hili hapa ni duka na limepakwa rangi ya kijani limeandikwa M-pesa. Hapa pia panauzwa bidhaa mbalimbali. Kwenye duka hili hapo mbele tunaona kuna mtu amekuja kununua bidhaa na amesimama, amevalia nguo za samawati.

Mtu huyu amebeba pesa mkononi na pesa hizi ni za shilingi elfu moja. Hizi ni pesa zilizotumika hapo awali na Kwa sasa hayatumiki tena. Pesa hizi ina michoro ya rais wa kwanza ya jamhuri ya Kenya.

Hawa ni watu wawili, mmoja tunaona amebeba kifunguo cha gari mikononi mwake na mwingine amesimama na huyo anataka kumpatia hiki kifunguo. Anayetaka kumpatia kifunguo tunaaminia ni mwanamke kwa kuwa kucha zake zimepakwa rangi.

Watu hawa wameketi chini na wametulia kwenye nje ya duka iliyoandikwa "Mpesa" na duka hili pia limepakwa rangi ya nyekundu iliyoandika " Airtel Money". Duka hili tunaona kuwa ni la kuuzia bidhaa.

Hili ni duka na duka hili ni la kuuza maziwa pekee. Duka hili limeandikwa " milk shop . Tunaona mtu huyu amekuja kununua maziwa na hivyo basi amesimama hapa nje Ili kungoja aekewe maziwa. Duka hili limeandikwa "Kieni Dairy Products limited". Tunaona pia hapo kuna picha ya ng'ombe

Haya ni mazao yaliyotolewa shambani. Mazao haya yameletwa sokoni na yamewekwa kwenye kibanda. Mazao haya ni za haina mbalimbali. Hapa tunaona Kuna mboga na Kuna matunda zinaezaliwa hivyo.

Hizi ni tairi na tairi hizi zinaoshwa. Tairi hizi zilitolewa kwenye gari na tairi hizi zilipelekwa ili kusafishwa na kutengenezwa ziwe vizuri. Tairi hizi ni nne na ziko katika rangi ya nyeusi, na ziko na chuma katikati yao.

Mtu huyu amebeba pesa hizi kwenye mkono na ni za noti za shilingi elfu moja ,pesa hizi zimeandikwa Kenya na hivyo basi pesa hizi hutumika kwenye nchi ya Kenya peke yake.

Hizi ni pesa za noti za shilingi elfu moja. Kwenye pesa kuna mchoro wa raisi wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya. Hizi pesa zilikua zinatumika hapo awali kabla hazikuwa zimebadilishwa. Kwa sasa, hayatumiki tena.

Hili ni duka la kuuzia bidhaa mbali mbali, na hapa tunaona wanawake wawili. Mmoja amevalia nguo ya nyeupe ambayo iliyo andikwa Daima. Naona anajaribu kutolea huyu mwingine anachokitaka kununua, hapa kipekee.

Watu wamejaa kwenye soko hili na wanauza na kununua bidhaa tofauti tofauti. Hapa panauzwa bidhaa kama machungwa na viazi na hata ndizi na maembe. Wengine wameketi na wengine wamesimama. Na huko mwisho pia kuna mabango kubwa kubwa ambayo yaliyosimamishwa.

Hapa ni sokoni. Na hapa panapouzwa viatu ni kwenye kibanda cha kuuzia viatu. Tunaona kuwa kwenye kibanda hiki kuna viatu vya aina mbalimbali, za wanaume na wanawake. Viatu hivi pia vina rangI tofauti tofauti.

Hii pia ni soko na tunaona kuwa soko hili linauza bidhaa mbalimbali, linauza vyakula, manguo na vitu vingine. Tunaona kuwa soko hili ni kibanda ambao limetengenezwa na miti na hapa tunaona anayeuza na tunaona pia kuna mahali pa kuegeza vitu.

Haya ni manguo na manguo haya yamefungwa na kuwekwa katika chumba fulani manguo hizi ni za kuuza na zinangoja kuuzwa na kupeanwa kwa wanaoziuza manguo hizi zimetoka katika nchi zingine na zikaletwa nchi zingine .

Hii hapa ni duka na duka hili limeandikwa "Mpesa". Tunaona kuwa duka hili pia hapo juu imeandikwa" Sky shine Auto paints . Tunaaminia pia kuwa Duka hili linatumika kuuza bidhaa zingine pia, kwa kuwa tunaona bidhaa yamo huko ndani na pia inaweza kuuzwa.

Hili ni gari mpya na cheusi. Mtu huyu amesimama kando ya gari hilo na amelishika. Anaonekana kuwa na tabasamu na ni kwa kuwa ameununua gari huu kwa hivyo, amefurahia kupata gari mpya.

Kifaa hiki hutumika sana sana katika utoaji wa pesa. Watu hubeba cheti chao na kuileta hapa ili kutolewa pesa. Mashine hili, hutumika katika kuonyesha pesa iliyo kwenye kadi na iliyo tolewa. Tunaona hapa mhudumu mmoja anajaribu kumtolea mwingine pesa.

Hii hapa ni duka. Na duka hili limeandikwa, m-pesa .Duka hili limepakwa rangi ya kijani, na duka hili pia tunaona linatumika katika kuuza bidhaa mbalimbali kama vile, soda, maji na bidhaa zingine. Tumeona maji yamepangwa hapa karibu na mlango.

Eneo hili linaonekana kuwa kampuni ya kuuzia maziwa. Kampuni hili linaitwa Destiny Dairies. Watu hawa wamesimama kwenye nyumba hili na nyuma yao kuna mitungi yanayotumika kubeba maziwa. Wote wameonekana kuwa wanajadiliana.

Huu ni uwanja mkubwa ,na kwenye uwanja huo magari mengi yamesimama . Tunaona watu kadhaa wamesimama . Tunaona miti imezingira huo uwanja. Kwenye upande huo wa mwisho tunaona ni kanakwamba kuna sherehe inayoendelea humo .

Hili ni duka, na duka hili limefunguliwa. Duka hili ni la mpesa, na pia hutumika kuuza bidhaa zingine. Tunaona humo ndani kuna friji na friji hilo limepangwa vinywaji mbalimbali. Duka hili pia hutumika kuuza bidhaa zingine, na duka hili limepakwa rangi ya kijani.

Ii hapa ni soko, na soko hili linatumika kati katika uuzaji wa bidhaa mbali mbali, lakini kwenye sehemu hii maalum, tunaona kuwa ni sehemu ya kuuzia mboga, na tunaona mwanamke huyu, amekuja kununua mboga zake kwenye soko hili, na hivyo basi muuzaji huyu, anajaribu kumwangalilia mboga anayo iitaji yeye.

Hii ni familia iliyo na watoto wawili, baba na mama. Tunaona watoto wanapata kula chakula chao na wako na baba. Mama naye yuko nyuma na amebeba kikombe cheupe.

Duka hiki ni ya kuuza bidhaa na duka hili tunaona kuwa ni la kuuza bidhaa zilizotengenezwa na maziwa peke yake. Tunaona maziwa zingine zimepangwa kwenye shelfu zingine ziko kwenye mitungi na zingine zimeekwa katika chupa mdogo ndogo, tunaaminia kuwa zilizo humo ndani ni bidhaa zilizotengenezwa na maziwa na zinazotumika na watu.

Hii ni soko, na soko hili ni la kuuza bidhaa mbalimbali . Tunaona hapa ni duka za saluni na zinatumika katika kutengeneza nywele za watu. Tunaona viti mbalimbali zimepangwa hapa nje, na watu wamepata kuketi. Kuna mtu aliye huko mbele na anatembea . Na huku chini pia kuna mitungi zilizopangwa.

Hii ni soko ambapo watu huuza vitu mbalimbali. Tunaona mtu hapa Ako na mkokoteni anauza nguo, na kando hapo tunaona mtu mwingine amesimama akiwa amevaa shati ya nyekundu. Huku kando tunaona bidhaa zimetandazwa kwenye barabara na watu wanauza.

Hapa ni soko na hapa panauzwa manguo mbalimbali, nguo zingine ni za shule na zingine ni mavazi za kawaida za nyumbani, tunaona wauzaji wamo hapo wanauza na wanaonunua pia wako hapo, watu wanatembea humo katikati wakiangalia manguo mbalimbali.

Hii hapa ni kampuni ya magari na tunaona hapa nje kuwa kuna gari kubwa moja ambalo limebeba magari kadhaa juu yake, limebeba magari tatu aina ya tofauti tofauti na tunaaminia kuwa hizi gari zinauzwa na hivo basi zimepangwa hapa nje.

Hili ni gari, gari hili ni nyeupe. Gari hili kwa kawaida huwa hutumika kusafirisha watu kutoka sehemu fulani hadi nyingine. Gari hili limesimama kwenye barabara.

Hapa ni soko na soko hili tunaona kuwa wanauza bidhaa kadha wa kadha, tunaona soko hili wanaiza matunda mbali mbali, tunaona ndizi, tunaona nanasi, tunaona maembe na kadhalika. Hapa mbele tunaona anayeuza na wengine pia wako humo nyuma wanauza pia kwenye kibanda chao.

Hii hapa ni cheti cha matibabu na cheti hiki hutumika katika matibabu na hulipwa shilingi mia tano kila mwezi cheti hiki husaidia katika matibabu mbali mbali na cheti hii hii ni ya kila mmoja anayeishi nchini.

Watu hawa ni wawili na mmoja amevalia suti nyeusi na shati nyeupe, ilhali mwingine amevalia shati nyeupe na long'i nyeusi na hana koti. Tunaona kuwa mmoja wao anapata kuwekeza gari lake mafuta na huyu mwingine ameshikilia gari hilo.

Hili hapa ni kibanda na kibanda hiki tunaona inatumika katika kuuza mapambo mbalimbali . Mapambo haya tunaaminia kwamba huwa yanavaliwa na ni ya kitamaduni . Wamaasai huzivalia kwenye shingo na miguu . Na hizi pambo pia waisalmu wengi wao huzitumia katika mavazi . Tunaona mtu amesimama hapo kando na tunaaminia yeye ndiye huuza hapa.

Hapa ni duka ya kuuzia manguo na manguo haya yanashonwa. Manguo haya yanashonwa kupitia vitambara mbali mbali yenye rangi tofauti. Vitambara ambavyo havijashonwa vimewekwa katika shelfu na ambavyo vimeshonwa vimewekwa kwenye shelfu nyingine.

Hapa ni sokoni na tunaona kwenye soko hili linauza manguo tofauti tofauti. Manguo haya yamemwangaa kwenye kibanda manguo haya yana rangi tofauti tofauti na pia ni za aina tofauti. Tunaona pia huko mbele kuna watu wawili, mmoja amepanda hivi juu na mwingine amesimama chini.

Haya ni mazao yaliyotolewa mashambani, hapa tunaona mgomba wa ndizi na zimeekwa katika bucket . Tunaona vyakula vingine ambavyo vimetolewa shambani, zingine zimeekwa kwenye gunia na zingine zimepangwa hapo juu.

Hili hapa ni lori na lori hili lina rangi ya majani. Tunaona kuwa lori hili lilikuwa limebeba mazao kutoka shambani, na mazao haya yanaoekana kuwa ni vitunguu ambavyo vilitolewa mashambani na zikaweza kuvunwa. Hivo basi vimeletwa sokoni ili vipate kuuzwa.

Hili ni duka la kuuzia maziwa duka hili limeandikwa milk ATM , hapa pia pameandikwa nunua maziwa freshi hapa, mtu huyu anamwaga maziwa kwenye kikombe hiki na pia kuna vikombe vingine ambavyo vilivyo pangwa hapo mbele.

Hapa ni sokoni na kwenye soko hili tunaona kibanda wanauza viatu kadha wa kadhaa na vya aina zote . viatu hivi ni vina rangi yofauti tofauti uko tunsona muuzaji amesimama ilhalii aonekani.

Hili ni duka na duka hili limeandikwa 'M-Pesa'. Duka hili limepakwa rangi ya kijani. Na tunaona hapo kando pia kuna duka ingine ambayo pia tunaamini kuwa yanatumika kuuza bidhaa mbalimbali.

Hizi hapa ni mikono ya binadamu na ni mikono miwili. Mkono mmoja wa mtu mmoja, umebeba pesa na pesa hizo ni za shilingi elfu moja. Pesa hizo, zilikuwa zikitumika awali na kwa hivi sasa hayatumiki tena. Pesa hizo, zina michoro za wanyama mbalimbali.